Mshana huyu ako shambani na anafurahia kuwa mimea yamemea vizuri sana na anaweza akapata muhimu kubwa.

Hii ni ndizi, ambayo iko shambani na mengine bado iko mbichi na Kuna mengine yanakaribia kuiva.

Hapa ni mahali ambapo ngómbe huyu anatumia kupata maji. Mtu mwenye anamlinda analeta maji na kupea yeye.

Hapa ni shambani tunaona ndizi iliyopandwa kwa utaratibu, ilipandwa kwa laini ni mengi sana.

Hii ni ndizi yenye imeiva, na mtu akitaka kukula anaweza kula kwa wakati unaofaa, hii ni nzuri kwa mwili wetu.

Hapa ni shambani. Kuna ndizi na iko vizuri. Yamepandwa kwa laini ili yaweze kumea vilivyotakikana.

Hawa ni watu wenye walipanda ndizi na imefika wakati wa kutoa na kuuza.

Hawa ni ng'ombe wenye wameenda mahali kuna takataka. Na hizi ni nzuri ila inaweza kuletea hawa wanyama magonjwa.

Huyu ni mkulima ambaye amepanda ndizi na anafurahia imemea vizuri hadi ikapata matunda yenye anaweza kuuza au yenye anaweza kuikula.

Hapa ni mahali ng'ombe au wanyama wanapelekwa ili wapate dawa kuepuka na ugonjwa mbalimbali.

Hii ni ndizi mtu ameweza kushika kwa mkono yake, yenye emeweza kutoa ganda la juu.

Hapa ni shambani mtu amepanda mahindi yenye imemea mzuri na kuwa inameremeta sana.

Hii ni mafuta ya maziwa yenye imebaki baada ya kumwagiwa na kubaki juu hapo.

Hawa ni ng'ombe wenye wanalishwa mahali ambapo wamejengewa na watu wenyewe, na wanakula vizuri.

Mama ako shambani kuangalia mimea yake ambayo ni ndizi zenye alipanda. Iko nzuri na karibu inakuwa vizuri.

Hii ni ndizi yenye imewekwa gari juu na bado iko mbichi na inataka kusafirishwa ama yamefikishwa mahali panapofaa.

Kuna watu ambao wanahakikisha kwamba ngombe, amekaa safi. Wanahudumia ili asiwe na magonjwa mabaya.

Huyu ni mtu ambaye ni mama, ako shambani anashugulikia mimea yake. Amekaa kuona kuwa vitu vyake viko vizuri.

Hapa ni mahali watu wanachukua maziwa ya ng'ombe ili wafaidike na pesa na kununua vitu ya nyumba yao.

Hapa ni shambani. Tunaona kwamba ndizi zimepandwa ili iweze kuleta uboreshaji kwa mwananchi.

Hapa ni shambani, mahali ndizi imepandwa na tunaona kwamba shimo lenye limechimbwa si kidogo bali ni kubwa.

Huyu Ngo'mbe anaonekana kuwa na ugonjwa na hayuko sawa .Anabidi kutibiwa ili aweze kuwa amekaa vizuri.

Ngombe wanakamuliwa huko na sio mtu anakamua, mtu anatumia vifaa vya kukamulia ngombe ili arahisishe kazi yake.

Hawa ni ngombe wenye wako wakisimama wengine wakilala wanaleta maziwa nzuri, maji yamewekewa kando.

Hawa ni watu wanaonekana kutengeneza chakula na kuila. Wanataka kukula chakula yenye wamepika.

Hapa ni shambani na mtu anapiga picha ndizi yenye imepandwa kwa shamba hili na imemema vizuri sana.

Hapa ni mahali watu hujukua maziwa hili wapate pesa Yao ya kutafuta maitaji yao.

Hawa ni watu wenye wanaoinda ngombe ili wapate maziwa ya kuuza na kupata faida ya pesa.

Huyu ni mama na mzee, mmama anachota maziwa na mzee anamwagia sufuria yenye anataka kutumia.

Huyu ni ng'ombe wa maziwa. Mtu ameweza kujenga nyumba, ili huyu ng'ombe aiishi, alafu aweze kupata maziwa.

Kuna mtu na kuna watu wengine huko wako karibu na gari moja anakaa karibu na BodaBoda lake kuitoa mtungi ya maziwa.

Hawa ni watu wanaonekana wako biashara. Mmoja ni mnunuaji wa maziwa na mwingine ni muuzaji ambaye anauza.

Hii ni ndizi, iko nzuri kwa sababu tunaweza ila na tukashiba. Wakati mwingine tunaongeza kwa githeri au vitu mbalimbali.

Hizi ni ndizi, yanaonekana kuwekwa kwenye sokoni ili wanabiashara wafaidike nao wakati wameuzia wanunuaji.

Hii ni ndizi na mtu anajaribu kutoa ganda la juu ili aweze kuitumia kuikula na kutaka kupata mahitaji yake.

Naona mtu mwenye ako kumwaga maziwa ili iende ikiwa safi na hapa ni mahali watu huleta maziwa yao na kuleta pesa,

Huyu anakamua ngombe, anataka kupata maziw. Hawa ngombe wanaonekana wako na maziwa mzuri na inaweza kuuzwa ili wapate pesa.

Huyu mtu ameshika ndizi kwa mkono yake na kuna yenye ametoa ganda la juu na ingine bado yenye ameweka meza juu.

Hapa naona ng'ombe na vifaa vya kukamulia ng'ombe. Mtu hawezi kuja kukamua ng'ombe anatumia tu vifaa hivi vya kukamua.

Huyu mama ako shambani, kuona vile mimea yake yamemea huku shambani.

Hapa ni shambani mahali ndizi yamepandwa na kwa laini nzuri yenye inapambisha watu.

Huyu ni mtu ambaye anapuliza dawa kwa ng'ombe ili aweze kuwa safi bila kupata ugonjwa.

Hii ni ndizi, imewekwa mahali ,alafu Kuna yenye imeiva katikati yao juu. Lakini hii ingine, tatu Iko mbichi.

Hii ni mahindi na kuna moja inaonekana iko na ugonjwa na labda mengine pia ikonayo.

Ng'ombe yanakamuliwa, na maziwa yakaenda vizuri hadi kibuyu enye inatumiwa ili maziwa iingie ndani.

Hawa ni watu ambao mmoja wao anamwagia maziwa ili iweze kuenda vizuri.